Mwanaume amevaa nguo ya kujikinga, koti ya nyeupe na kwa mikono amevaa glavu ya rangi ya samawati. Amebeba mitungi yenye iko na sumu. Anamwagilia maji kwa mimea zenye zinamea.

Hawa ni madaktari na wateja wao, wanawake watatu na mwanaume mmoja, wamevaa sare ya hospitalini wako na barakoa, wamevaa vizuri, wamevaa glove kwa mikono zao, wako na jagi wanahudumia mgonjwa.

Kuna mtu amevaa barakoa amevaa miwani kwa macho, amevaa nguo ya kujikinga. Karibu yake kuna jerikani tatu yenye iko na sabuni ingine ziko na sumu. Kuna boksi ya madawa kuna meza hapo karibu.

Kuna mama amevaa nguo ya majano ameinama akiosha mikono zake kwa maji. Anatabasamu amefunga kichwa yake na nguo. Hapo karibu yake kuna ukuta, kuna miti zinamea.

Ni mwanamke daktari, ako na koti amevaa. Amevaa barakoa, ako na dawa kwa mkono yake na sindano. Anapeana huduma kwa mgonjwa, anamdunga. Nyuma yake kuna daktari mwingine ameketi. Kuna friji ya kubebea dawa.

Kijana mdogo amesimama juu ya mawe. Karibu yake kuna nyumba zinabomolewa hapo chini kwa mawe nyingi. Karibu yake kuna nyumba ingine inajengwa, nyuma kuna miti.

Hapa ni barabara, kuna maji nyingi inapita hapa. Watu wamepanda kwa boti, wengi wamekaa ndani kuna wenye wamesimama wanapita hapa.

Hii ni dawa imeandikwa Doctors' Receipts . Iko na Iron Plus Vitamin C Plus Folate . Iko na hizo maandiko. Kuna daktari anampa mgonjwa. Iko na maandiko yenye inasema Dietary Supplements .

Kuna watu kadhaa wanaume na wanawake, maji mingi imeingia kwa nyumba, kuna nyumba ya manyatta imejengwa hapo, wengine wanaifunga funga na nguo, wengine wako na hapo wamekaa, kuna kiti, kuna ndoo.

Kuna chupa yenye ikona mafuta, kuna ndoo, miti, mtu amelala hapo, kuna vikaratasi, kitabu, kalamu, kuna kiti iko juu ya meza, kuna madawa.

Hii ni kisima imechimbwa ndo watu wapate maji. Kuna wanawake wawili wako na jerican yao wanachota maji kwa hiyo kisima. Wako na bakuli kwa mikono, wako na, mmoja ameinama mwingine amesimama.

Hizi ni dawa zimefungwa iko na kifuniko ya rangi ya majano. Imeandikwa vaccine febre five doses . Kuna daktari anapeana, mgonjwa anapewa, mgonjwa anadungwa.

Hapa ni kwa shula watoto watatu wamevaa sare ya shule kuna mwanamke amesimama pale, kuna tanki ya maji kuna meza hapo karibu kuna mwanamke amesimama kuna.

Ni daktari na wagonjwa wake. Daktari amevaa miwani, barakoa na koti yake. Ako na dawa kwa mkono yake, ako na sindano. Anatoa hizo dawa anapeana kwa mgonjwa.

Umati ya watu kadhaa umekusanyikwa mazingira wakiongelelea mambo ya mazingira. Hapo chini kuna maji chafu yanapita, juu kuna madonge. Wanawake na wanaume wengi wakiongelea mambo ya.

Watu wengi wamepatana mahali moja kwa ofisi. Kuna mwenye ameketi, wote wanavaa barakoa. Kuna kitabu, kalamu, wanaume wamesimama pale, kuna meza, kiti.

Hapa ni kwa mjenzi kuna nyumba inajengwa, zingine zinabomolewa kuna watu wamesimama hapo karibu wengine wamevaa kofia na nguo ya kujikinga, kuna wenye wamesimama huko juu nyumba inabomolewa . Kuna nyumba zingine hapo karibu .

Hii ni hospitalini kuna daktari na wagonjwa, kuna vitanda, watoto wachanga wamelala. Kuna thermos , kuna chair kuna meza.

Kuna wanawake wawili, mmoja akona ndoo kwa mkono yake , mwingine akona beseni, kuna maji wanaitoa maji kwa nyumba, maji ni nyingi, kuna barabara hapo wanaimwagilia, kuna mimea zinamea, kuna nyasi.

Kuna watu hapa wako kwa laini wanaongoja wapewe huduma zao, kuna mama fulani amevaa barakoa, anapewa chanjo na daktari, amenyoa, wengine wamepanga laini.

Hapa ni kwa shule darasani wanafunzi wameketi, kuna viti, kuna mwanafunzi mmoja amesimama hapo mbele, kuna mwalimu amesimama kando, kuna viti huko mbele, kuna mbao.

Kuna dawa, haijafunguliwa imeandikwa MMR Vaccine, kuna sindano imewekwa dawa, kuna mtu amevaa glavu kwa mikono, kuna viti, kuna meza.

Ng'ombe amekamatwa kwa chumba chake. Kuna mtu amekuja amevaa mavazi ya majano akichukua sampuli kutoka mapua ya ng'ombe. Anataka kutib hiyo ng'ombe. Amevaa glavu na barakoa ya hewa.

Watu kadhaa wanapatana kwa shamba wanalima. Wamevaa nguo ya kujikinga kujizuia. Wamebeba sumu kwa migongo yao. Kuna wenye wanalima chini wengine wanatembea.

Watu wawili wameketi ,mmoja ni daktari ako na telescope ,ako na barakoa, mwingine ni mgonjwa ameketi, amewekewa uso mahali, kuna meza, kuna kiti ya kukalia ,kuna mahali kunawa mikono.

Wanaume kadhaa wamepatana mahali moja kwa mazingira kuna jagi kuna mwenye anainama anaosha ndoo yenye iko na maji kuna mwenye anapeperusha.

Hawa ni madaktari na mgonjwa wanapeana huduma, wamevaa barakoa na koti nyeupe wanamhudumia mgonjwa, wako na madawa kwa mikono kuna kitu wanapeana.

Kuna wanawake wawili, mmoja ni daktari amevaa barakoa, amevaa koti ya jeupe, amesimama. Mwingine ni mgonjwa ameketi chini, amelala kwa kitanda, anaangaliwa.

Hii ni sanamu imetengenezwa na binadamu. Nyuma yake kuna mtu anaabudu hiyo sanamu. Mbele kuna ukuta. Kuna jagi. Kuna vyombo imewekwa hapa. Kuna nguo.

Mtu ameketi hao chini kuna simu kuna vikapu kuna kikombe kuna mkebe zenye ziko na dawa zingine hazina imefungwa kuna karatasi.

Kuna mtu amesimama hapa amevaa nguo ya kujikinga, amevaa glavu kwa mikono na amevaa barakoa, kofia kwa mgongo amebeba ndoo yenye iko na sumu. Anapeperusha sumu kwa mimea.

Huyu ni daktari amevaa koti ya nyeupe ako na kitu kwa mkono ameibeba amevaa kofia ako na barakoa ako kwa chumba ,hizi ni zile oksijeni cylinders zina,,,,

Ni daktari na wagonjwa wake, kuna mwingine mwanaume mwingine amevaa kofia, amevaa barakoa na koti, amesimama kando. Mgonjwa ameketi, akona mtoto wake kwa mguu zake, anapewa chanjo.

Nyumba imejengwa hapa imeandikwa Public toilet kuna mtu anachunga ama anatumia mwanaume mwingine amesimama kando ya mlango. Mbele yake kuna nyasi inamea imetengenezwa vizuri hapo nyuma, kuna meza kuna viti watu wanakalia.

Mwanaume mlinzi anaosha mikono zake na sabuni, kuna sink , kuna ndoo hapo chini, juu kuna tank yenye iko na maji, mahali watu wanafaa kuosha mikono yao.

Huyu ni daktari na mgonjwa wake. Daktari amevaa barakoa na amevaa glavu, ni daktari wa meno. Mgonjwa amelala kwa kitanda. Amepanua mdomo anahudumiwa.

Hawa ni madaktari wawili na mgonjwa, madaktari wamesimama na mgonjwa ameketi anahudumiwa. Daktari amevaa glavu, kuna meza, kuna sindano.

Naona kuna madawa tatu imeekwa hapo, kunaboxi yake ya dawa imeandikwa Measles ,Merpes ,Anaroebela virus Vaccine .Kuna daktari anatoa hizo dawa ,kuna sindano .

Ni mama amevaa vizuri amefunga kichwa yake, kwa mkono ako na sindano ako na mtoto wake hapo chini anambadilisha diaper nyuma yake kuna kiti na meza.

Hawa ni wanaume wawili , mgonjwa amelala kwa kitanda amepanua mdomo , na daktari amesimama amevaa barakoa na glavu kwa mkono anahudumia mgonjwa akiangalia mdomo yake anampea dawa .

Umati ya watu wamekusanya kwa mazingira. Wanaume watano na mwanamke mmoja wote wamevaa barakoa na wako na karatasi yenye iko na maandiko kwa mkono yao. Kuna askari wawili hapa mbele yao kuna mzigo.

Kuna chupa mbili ikona maji, ingine ikona dawa juu imefunikwa ikona kifuniko yake hapo karibu yake kuna mwandiko imeandikwa MMR one two kuna dakitari anapeana.

Wanawake wawili mmoja ni dakitari mwingine ni mgonjwa ameketi. Dakitari amesimama akiinamia mgonjwa wake anachukua sampuli. Wengine apo nyuma kuna meza kuna dakitari mwingine anayeshughulikia mgonjwa.

Madaktari wawili wanawake wamevaa barakoa, wamevaa glavu kwa mikono. Kuna mgonjwa ameketi hapo anamwangalia. Kuna meza, kuna kitabu, kuna kompyuta.

Kuna wamama wawili, daktari na mgonjwa. Mgonjwa akona mtoto wake ameleta chanjo. Daktari akona dawa kwa mkono yake na akona sindano anamhudumia mgonjwa anampea chanjo mtoto.

Mama na mtoto wake msichana wamevaa vizuri, wako na wamebeba kwa mikono yao vijiti . Wanatembea kwa maji mahali kuna maji mingi ,karibu yao kuna nyumba ya mabati

Ni mwanamke amesimama amevaa suruali na T-shirt anatabasamu. Kwa mkono ako na microphone na kitabu, kuna meza karibu yake.

Kuna syringe kuna sindano imefungwa, kuna dawa ya kumeza kuna ingine iko kwa chua kuna chupa zingine imepangwa hapo nyuma iko na kifuniko hio dawa imeandikwa measles rovelaman .

Kuna chupa ya dawa iko na kifuniko yake ya rangi ya manjano imeandikwa measles rubella mumps , kuna sindano yenye iko na syringe yake imefungwa, karibu yake kuna dawa ya tablets .

Huyu ni daktari, amevaa glavu, ako na koti yake ya white . Kuna meza hapo anaitoa sampuli anaifanya test . Kuna dirisha, kuna kitabu, kalamu ya kuandika.

Watu wawili mwanaume na mwanamke, mmoja ni daktari mwingine ni mgonjwa anahudumiwa. Wame... daktari amevaa sare yake ya kazi. Ako na miwani kwa macho na ako na kofia kwa kwa kichwa yake. Karibu yake kuna meza, kuna kompyuta imewekwa na kuna viti wamekalia.

Nyumba kubwa yenye imejengwa imebomolewa kuna watu mafundi kuna watu wanaangalia, kuna nyumba zingine hapo karibu yao kuna nguo imeoshwa imeanikwa hapo.

Kuna mwanaume amesimama hapa, daktari amevaa nguo ya kujikinga, akona koti kubwa kwa mkono akona glavu amevaa barakoa, akona kofia kwa kichwa karibu yake kuna meza, kuna dawa, kuna sindano.

Hapa ni kwa wodi ya watoto wachanga. Kuna watoto wawili yenye imeekwa kwa beseni ya watoto. Kuna mama amesimama hapo karibu anaifunga. Kuna dirisha kuna daktari.

Kuna dawa, kuna box ya dawa imeandikwa measles mumps and rubella Vaccines kuna sindano, kuna na dawa yenyewe imefungwa juu iko na kifuniko.

Wanawake wawili, mmoja amelala chini ako na mimba, amejifunika leso kwa hapo miguu, mwanamke mwingine amesimama anaangalia tumbo yake.

Wanaume wawili wamevaa nguo ya kujikinga yenye iko nyeupe. Wamevaa glavu kwa mikono, wako na barakoa. Kuna viti, mmoja ako na ndoo kwa mikono yake, kuna kiti, kuna meza.

Hii ni dawa iko na chupa yake iko na kifuniko haijafunguliwa kuna nyuma yake iko na boksi imewekwa juu ya table meza dawa imeandikwa single dose measles mams na robella .

Hapa ni kwa hospitalini kuna madaktari wawili na mgonjwa wamevaa barakoa na glavu kwa mikono. Wakona instrument ya kutumia wakona mgonjwa amelala , kuna kiti kuna meza .

Kuna chupa mbili imeandikwa MMR na ingine imeandikwa Starite diluent . Moja iko na kifuniko, ingine imefunguliwa. Kuna mwandiko hapo kwa ukuta imeandikwa MMR two .

Ni mtu amevaa nguo ya kujikinga, amevaa miwani kwa macho, ako na glavu kwa mikono, ako na ndoo kwa mgongo ameibeba, ako na paipu anapeperusha maji kwa.

Hii ni daktari amevaa nguo yake ya udaktari akona barakoa akona dawa kwa mkono anatoa akona sindano .Nyuma yake kuna watu wanapita na meza.

Hapa ni hospitalini kuna madawa mengi imepangwa iko na chupa yake ndani zingine zimefunguliwa kuna vifuniko zimewekwa hapo karibu yake kuna meza imewekwa.

Hapa ni chemist mahali watu wananunua madawa. Kuna madawa fulani zimepangwa hapa kadhaa za kutibu ugonjwa fulani, ugonjwa tofauti tofauti. Kuna daktari anahudumia watu, anapeana madawa.

Huyu ni daktari na mgonjwa wake. Wote wamevaa barakoa. Mgonjwa ameketi hapo. Kuna daktari ameinama akimpea chanjo mgonjwa wake. Kuna meza, kuna dawa, kuna sindano.

Ploti imejengwa nyumba kadhaa, kila mtu anaishi kwake, kuna meza juu yake imewekwa ndoo iko na maji. Mahali watu wananawa mikono. Kuna miti zinanamea kwa mazingira.

Hizi ni dawa za tembe ya kukula hiki ingine ni kitu ya kupima joto daktari anaitumia kuna mtoto anapimwa, mama anapewa dawa kuna.

Kuna daktari mwanamke ako na stethoscope , kuna mtoto mchanga anasikiliza heart yake. Mtoto amelala, kuna mattress , kuna meza, kuna kitabu.

Kuna watu wanawake na wanaume wamevaa koti ya white wako kwa meeting wanaongeleshana kuna meza kuna karatasi hapo kuna kiti ya kukalia kuna computer .

Watu wamekusanya mahali moja kwa mazingira wanawake na wanaume. Mbele kuna taulo wanafunza wanafunzi vile inavaliwa. Kuna boksi , wako na karatasi kwa mkono yao imeandikwa iko na mwandiko.

Huyu ni daktari mwanamke ,amevaa barakoa amevaa miwani ,kwa macho ako nguo ya kujikinga amebeba mtoto kwa mkono wake .Mtoto mchanga ambaye amezaliwa ameifunika na tauli.

Hapa ni kwa mashamba kuna mtu analima, mwanaume fulani amesimama kando kuna nyasi zinamea kuna miti kuna wanyama hapo karibu.

Kuna watu wawili mwanamke na mwanaume, moja ni daktari mwingine ni mgonjwa, ameketi hapo chini, kuna kiti, daktari amesimama, amevaa koti nyeupe, amevaa barakoa, ako na tochi kwa kichwa.

Hii ni dawa, iko na kifuniko yake haijafunguliwa. Kuna boxi yake nyuma imeandikwa Measles, Mumps and Rubella . Iko na expiry date yake. Kuna faili hapo, daktari ameketi, kuna meza.

Huyu ni daktari akona glavu kwa mikono, akona dawa na sindano. Dawa imeandikwa measles, mumps and rubela . Anapeana mgonjwa chanjo, kuna kitabu.

Ni daktari na mama ameleta mtoto wake chanjo. Daktari na mama wamevaa barakoa. Ako na sindano kwa mkono, anapeana chanjo kwa mtoto. Kuna meza, kuna kiti, kuna fridge .

Hapa ni chumba ya hospitalini, kuna mgonjwa na daktari, daktari amevaa nguo ya kujikinga, amevaa barakoa, nyuma yake kuna mashini, mgonjwa amelala amevaa sare ya hospitalini, amevaa kikapu kwa nywele, ako na oxygen .

Kuna watu wawili wamevaa nguo ya rangi ya samawati ni daktari na mgonjwa, mgonjwa amelala kwa kitanda daktari amesimama akona glavu kwa mikono anaangalia mdomo ya mgonjwa anahudumia .

Kuna mtu amesimama hapa, akona shati ya white , akona madawa kwa mikono zake, zingine ni manjano, zingine ni nyeupe. Akona chupa kwa mkono yake, akona sukari.

Hii ni moto inawaka kwa mazingira. Kuna uchafu inachomwa. kuna watu kando yake wanae, wanaichoma hiyo chafu, kuna miti zinamea. Watu wana..

Huyu ni mama amesimama hapa ako na dawa kwa mkono yake, ako na chupa anaitoa hiyo dawa, daktari amempea anataka kukunywa, iko na rangi ya orange anaikunywa.

Pale shamba mahali watu wanamea mimea kuna ndizi, kuna maembe, kuna wanawake wawili, mmoja anachota maji, mwingine ameshikilia ndoo kwa mkono yake.

Kuna meza apo ,kuna chair kuna sanitary pads imepangwa kadhaa na mwanamume ameketi hapo. Mwanamke mwingine anafunza wasichana vile hii kitu inavaliwa.

Ni watu wawili, daktari na mgonjwa daktari amevaa koti wanatembea kwa mguu kuna wheel chair kuna kitanda dirisha.

Kuna mama mmoja na mtoto wake. Mama amevaa leso yake hapo kwa chini, mtoto amevaa kanzu amesimama kando, mama pia amevaa barakoa. Kuna ndoo anaosha mikono zake. Kuna maji karibu, kuna viti, kuna duka.

Hapa ni kwa hospitalini, kuna madaktari na mgonjwa. Kuna mama mjamzito, kuna vitanda, kuna tv , kuna meza, kalamu, kitabu, karatasi imeandikwa kwa ukuta na mtoto mchanga.

Watu wawili mmoja ni daktari, mwingine ni mgonjwa amevaa barakoa ametegeneza nywele yake vizuri. Daktari anamhudumia mgonjwa akimpea chanjo. Hapo chini kuna meza imeekwa chanjo juu yake.

Daktari na mgonjwa, mgonjwa ameketi, daktari ameinama anamhudumia mgonjwa anampea chanjo, kuna wenye wamesimama hapo nyuma, kuna meza, kitabu, kalamu.

Wanaume wawili wamevaa kikoi kwa kichwa wamevaa kofia mmoja ako na kamba kwa mkono yake. Kuna ng'ombe amekufa hapa mbele yao kuna miti inamea.

Hapa ni kwa mto. Bridge imekatika. Kuna gari imeanguka hapo chini, lori. Kuna wanaume watatu wamesimama. Kuna wenye wanapita. Kuna magari zingine na nyumba.

Wanawake watatu. Mmoja ameketi wawili wamesimama, wamevaa nguo vizuri. Mmoja akona scarf nyekundu ameshika karatasi kwa mkono wake. wanatabasamu.

Ni mazingira ya hospitalini kwa wodini , kuna vitanda vingi, kuna wagonjwa wamelazwa, daktari anahudumia wagonjwa wake kuna meza imewekwa hapo kando kuna viti vya kukalia.

Hapa ni hospitalini mahali madaktari wanahudumia mgonjwa. Madaktari wawili mmoja wao amevaaa nguo ya rangi ya samawati ingine amevaa ranginya meupe. Mgonjwa amelala hapa wanaangalia mdomo yake.

Hawa ni watoto wawili, mmoja ni msichana, na mwingine ni kijana, wanaosha mikono zao na maji, kuna ndoo iko na maji hapo, kuna meza, karibu yao kuna pikipiki imesimama, kuna nyumba.

Wanawake wawili wameketi. Mbele yao kuna meza. Wamevaa barakoa, na wamevaa miwani. Wako na koti ya nyeupe, wanashona barakoa. Kuna mashini ya kushona.

Wanawake wawili mmoja ni daktari mwingine ni mgonjwa anahudumiwa wanatabasamu wanaongea vizuri. Daktari ameketi kando ya mgonjwa wake na mgonjwa anamuangalia daktari karibu yao kuna ndoo mmoja ni nyekundu ingine ni manjano.

watu wengi wako katika chumba moja wengine ni madaktari wengine ni wagonjwa madaktari wamevaa barakoa wamevaa miwani glavu kwa mikono zao kuna ndoo hapo chini kuna meza wanatumia na kuna viti ya kukalia

Kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume, daktari na mgonjwa wake, mgonjwa amelala kwa mezani akipanua mdiomo yake daktari anaangalia mdomo ya mgonjwa amevaa glavu na amevaa barakoa.

Kuna mzee anakusanya vitu zake ako na bag yake anaeka bidhaa zake, madawa zake kwa hiyo bagi nyuma yake kuna chair , kuna meza, kuna nguo kwa room yake.

Hawa ni madaktari watatu wawili wanaume na mwanamke mmoja wamevaa nguo ya kujikinga wako na barakoa glavu kwa mikono kuna mgonjwa amelazwa hapa wanamfanyia oparisheni.

Hii ni kwa duka ya mtu kunauzwa bidhaa tofauti tofauti kuna mchele, naona kuna sukari, kuna dawa, mafuta ,vitabu kuna vitu zingine ziko na michoro kuna mama amebeba mtoto kwa mgongo kuna meza.

Hapa ni kwa wodi ya watoto. Kuna mwanam mwanamke akona mtoto wake amevaa ile nguo ya hospitalini, mtoto mchanga amezaliwa, kuna kitanda, kuna meza, kuna chupa ya maji.

Ni daktari na wagonjwa wake daktari amesimama ameinama ako na barakoa amevaa saa kwa mkono yake ako na glavu mgonjwa ameketi amepanua mdomo daktari anaangalia.

Hapa ni kwa hospitali, kuna wanaume wawili, moja ni mgonjwa amelala chini, amevaa barakoa, mwingine ni daktari amesimama anahudumia mgonjwa wake, amevaa koti ya nyeupe kuna kitanda.

Hii ni kwa mto barabara imekatika kuna watu wanaendesha pikipiki mwingine anaedesha baiskeli. Kuna gari nyuma , kuna watu wanafanya biashara wengine wako kwa mwavuli.

Hizi ni madawa boksi tatu, iko na dawa ya tembe ndani. Kuna mgonjwa anapewa, daktari anapeana. Kuna kiti, kuna kalamu, kitabu.

Huyu ni mwanamke, daktari na mtoto mchanga amezaliwa. Amelazwa kwa kitanda yake ya watoto. Daktari ako na stethoscope . Kuna meza. Kuna madawa. Kuna mfereji.

Huyu ni daktari akona dawa kwa mkono .Mikono zake ni mbili , chupa mbili zimefungwa , sindano anatoa hiyo dawa karibu yake kuna friji ya kueka , kuna ukuta.

Mazingira ya hospitalini kuna daktari na mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe na anampea chanjo mtoto. Mama amemshikilia mtoto. Kuna wengine wako kwa laini wanangoja wapewe huduma. Kuna meza hapo karibu yake.

Hii ni mazingira ya hospitalini kuna mgonjwa na kuna daktari. Mgonjwa ameketi chini na daktari amesimama na amebeba kijiko kwa mkono wake, ameshika kichwa ya mgonjwa.

Hapa ni kwa chumba cha madaktari wanaohudumia mgonjwa. Ni daktari wa meno wawili, mmoja ni mwanaume, mwingine ni mwanamke amevaa koti ya jeupe ako na barakoa na ako na glavu kwa mikono amevaa miwani.

Huyu ni daktari amevaa miwani, amevaa sure ya hospitalini akona stethoscopi kwa shingo yake , karibu yake kuna mtoto mchanga ,kuna besini ya mtoto.

Kuna wagonjwa kuna madaktari .Daktari ameketi amevaa barakoa , na akona tochi kwa kichwa. Amevaa koti , kuna meza , kuna jerican ikona dawa ,kuna vitabu na kalamu .

Ni daktari na mama na mtoto wake, mama ameleta mtoto chanjo. Daktari ameinama anampea mtoto chanjo. Karibu yake kuna spirit , kuna meza, kuna kitabu, kalamu.

Madaktari wawili wamevaa glove kwa mikono, kuna wamevaa barakoa, miwani, kuna mgonjwa ameketi hapo amepanua mdomo, wanamwangalia kuna chair kuna meza, kuna kiti.

Wanaume wawili wako kwa chumba moja. Moja ni daktari, mwingine ni mgonjwa. Anahudumiwa. Karibu yake kuna chair na karibu yake tena kuna meza imewekwa.

Kuna daktari na mgonjwa ameketi. Mgonjwa amevaa barakoa akona miwani kwa macho. Daktari amesimama anamdunga mgonjwa , karibu yake kuna boxi ikona sindano kuna meza, kuna watu wameketi huko.

Wanaume wawili mmoja amesimama amevaa koti ya jeupe ako na kalamu kwa mkono wake. Mwingine amekaa chini amevaa t-shirt akimwaangalia daktari karibu na huyo mgonjwa kuna meza .

Wanawake wawili wanauliziana maswali, moja ni daktari, kuna madawa, kuna meza, kuna ma chair , kitanda ya kulalisha mgonjwa, hapo nyuma kuna makaratasi imeekwa kwa ukuta, ya masomo.

Barabara imekatika, kuna maji mingi hapo kuna viti zenye kuna miti zenye zimeanguka, kuna watu wamesimama hapo kando watu wengi wanawake na wanaume.

Hapa ni kwa hospitalini hii chupa ikona madawa mingi kuna dawa imeandikwa Feasol Ferrous Sulfate iron ikona 120 tablets iron supplement .

Pale chumba cha wagonjwa. Wagonjwa wawili wamelazwa hospitalini, mmoja amelala, mwingine ameketi ameinama akishika kichwa na anaangalia chini. Karibu yake kuna dirisha, kuna cylinder ile ya oxygeni kuna meza.

Huyu ni daktari ako na dawa kwa mkono yake, imeandikwa yellow fever vaccine . Ako na glavu amevaa, ako na sindano kwa mkono anaitoa, anapeana dawa kwa mgonjwa.

Ni daktari mwanaume amevaa koti ya udaktari na sare za madaktari ya jeupe. Mbele yake, karibu yake kuna vitanda viwili imetandikwa vizuri kwa dirisha kuna pazia imefungwa.

Kuna vyoo vitatu vimejengwa hapo. Mbele yake kuna mwanaume fulani amesimama akitabasamu. Mbele yake kuna ndoo imeekwa. Kando yake kuna nyumba ingine.

Hapa pia ni kwa shule, darasani, kuna madaktari na kuna wanafunzi. kuna mbao imeandikwa kitu iko na michoro. Mwanaume mwingine, kuma daktari wamesimama kwa kiti, anawaonyesha vile wasichana vile tauli inavaliwa.

Wanaume wawili wanajeshi wamevaa nguo ya jeshi wakona kofia huko mbele Kuna ukuta Kuna nyumba zinabomolewa Kuna gari Kuna takataka Kuna watu

Hii ni jerikani iko na kifuniko ya nyekundu iko na mwandishi imeandikwa epilepsy medicine ni dawa ndani yake kuna kuna dawa apo imeandikwa safi dawa nyuma yake kuna nyumba.

Ni gari kubwa inatembea, kuna madaktari wawili wamevaa glovu, wamevaa barakoa, wamesimama hapo kando, wanapeana mawaidha, kuna miti zinamea.

Hii ni ndoo mahali madaktari wanaekanga madawa kuna dawa zake nyingi imewekwa hapo ndani kuna jerrican tatu nne kuna sindano.

Watu wawili mwanamke na mwanaume ni dakitari na mgonjwa wake anahudumia mgonjwa. Dakitari anaangalia masikio ya mgonjwa kama zinafanya. Akona tochi kwa mkono wake. Amevaa koti ya nyeupe.

Hapa ni kwa hospitali, kuna madaktari wawili na watoto wawili wachanga. Kuna mama ameketi hapo. Kuna dirisha, kitanda. Madaktari wanafunza wamama vile watoto wanashikwa.

Kuna wanawake wawili, mmoja ni daktari, mwingine ni mgonjwa ako na mtoto wake, amekaa kwa kiti, daktari anapeana chanjo, nyuma kuna manyumba za watu, wamekaa chini ya miti.

Ni wanawake wawili mmoja amelala kwa mezani, mwingine ni daktari amevaa barakoa amevaa miwani kwa macho anaangalia mgonjwa wake kwa mdomo akona glavu kwa mikono.

Hawa ni wanawake wawili. Mmoja ni daktari mwingine ni mama amejifungua. Daktari amevaa barakoa na ako na glavu kwa mikono. Mama amebeba mtoto wake, mtoto anapewa chanjo.

Naona kuna mwanamke anatengenezewa nywele huku kwa saluni. Kuna mtu mwingine anamsaidia akishika kichwa yake labda ana bima kujua saizi ama venye anatengenezewa nguo nini nywele.

Huku kuna watu watatu, madaktari wawili namgonjwa mmoja, huku wakitengeneza meno za huyo mgonjwa, wakitumia vile vifaa vya kutengeneza meno za wale wagonjwa.

Hapa naona kuna madaktari, mgonjwa, vifaa vya kusafisha sikio kwa ile siku ya world earing day . Naona kuna kadi ya daktari, sikio ya mgonwa anasafishwa, hapo chini kuna ndoo.

Hapa kuna madaktari wawili na mtoto mmoja ambaye ni mgonjwa. Naona daktari mmoja anashughulikia mtoto akijaribu kusaidia. Mwingine kama amesimama nyuma yake.

Hapa kuna watu wa aina tofauti naona kuna mzee wa nduthi ama bodaboda. Naona kuna watu wengine wamekuja kuangalia hii poromoko ya hii ghorofa inayoloanguka.

Hapa vile ninavyoona kuna mtu anataka kumeza dawa. Naona kuna ile mtungi ya dawa. Dawa yenyewe ile mkono wa kulia ambaye aliekelea dawa wa kushoto.

Kwa vile ninavyoona, hapa ni hospitali, naona kuna mtu amelazwa kitandaani, naona kuna bandeji kwa kichwa ni kama amejeruhiwa, naona kuna kifaa vya madaktari imeekwa hapo kwa mkono akiendelea na matibabu.